Bidhaa mbali mbali za viatu vya michezo vikiwemo sneakers na viatu vingine, vimepangwa kw wingi, vikiashiria soko au suka la viatu. Viatu hivyo viko katika rangi na mitindo tofauti vikionyesha uteusi mpana unaopatikana kwa wanunuzi.

Picha inaonyesha tangazo la bima ya nyumba kutoka Letshego na Sanlam. Nyumba ndogo iliyofunikwa na kofia nyekundu inawakilisha ulinzi. Huduma zinazotolewa ni pamoja na bima ya mali, ajali ya binafsi, na vitu vya thamani.

Tangazo la bima la wanyama kipenzi kutoka Kenya Orient. Mbwa mweusi mwenye manyoya mengi amekaa kwenye nyasi huku ulimi wake ukiwa nje, akionekana mwenye furaha. Ujumbe mkuu ni kwamba, mnyama wako yuko salama mikononi na bima ya Orient Home Insurance na Raha Easy . Kuna kitufe cha Pata bima sasa.